Huu ni miundombinu ya minara ya kusambaza umeme na kituo kidogo cha umeme chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Huu ni mfumo wa vifaa vya umeme unaosimamia na kusambaza umeme kutoka mistari ya usambazaji hadi kwa watumiaji.

Huu ni jengo lenye ghorofa kadhaa inaonekana kua na madirisha mengi yenye rangi ya bluu au ya giza mbele ya jengo kuna nguzo za umeme na nyaya pamoja na mimea au vichaka vidogo, barabara au njia inaonekana mbele ya jengo.

Huu ni lori la huduma au gari la matengenezo ya umeme likiwa na jukwaa la kuinua likitumika karibu na nyaya za umeme na miti. Inaonekana kama shughuli ya matengenezo au ukarabati wa miundombinu ya umeme.

Huu ni nguzo ya umeme yenye transformer iliyowekwa juu yake. Kuna nyaya za umeme zinazopita kwenye nguzo na miti inaonekana chini ya nguzo. Anga lina mawingu na ni ya bluu.

Huu ni nguzo za umeme zilizo na nyaya nyingi na nyaya za mawasiliano, zikipandana kuelekea angani yenye mawingu. Upande wa kulia, sehemu ya jengo lenye madirisha inaonekana.

Huu ni kituo cha kuzalisha umeme wa maji inaonekana bwawa kubwa la kuhifadhi maji. Majengo ya kituo cha umeme na miundo mbinu ya kusambazaji wa umeme.

Kuna watu wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye nguzo ya umeme au mawasiliano. Mmoja wao amepanda ngazi ndefu iliyowekwa kwenye nguzo huku mwingine akionekana kusimama chini karibu na nguzo.

Huu ni mnara wa kusambaza umeme. Mnara huu hutumika kubeba nyaya za umeme wa volt ya juu ambazo husafirisha umeme kutoka vituo vya kuzalisha hadi vituo vidogo vya kusambaza.

Huu ni mandhari ya jioni au alfajiri yenye anga ya rangi ya waridi na mchweo. Minara miwili ya umeme au nguzo za umeme zimesimama wima zikiwa na nyaya za umeme zinazopita angani.

Hawa ni ndege wawili. Ndege hao wana rangi ya kahawia njano iliyofifia na madoadoa meusi yanayoonekana wazi kwenye sehemu zao za juu. Wana macho makubwa ya manjano yanayoashiria tabia zao za kuwinda usiku.

Huyu ni twiga anayeonekana kuwa twiga mwenye madoadoa akitoa ulimi wake mrefu labda akila au akifanya mwingiliano na mpiga picha. Twiga huyu, anaonekana akiwa karibu na uzio wa mbao.

Huyu ni pofu anayefanana na Devas . Anasimama kwenye nyasi ndefu. Nyuma yake kuna miti na vichaka vyenye rangi nyeusi, kuashiria mazingira ya asili kama vile mbunga au msitu.

Huyu ni ndege mkubwa, mrefu mwenye rangi ya kijivu na taji ya dhahabu kichwani. Mara nyingi hupatikana katika maeneo yenye nyasi na karibu na maji. Ndege huyu huishi kusini mwa sahara barani Afrika.

Hawa ni vifaru wawili, mmoja mkubwa na mwingine mdogo, wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu. Mandhari ya nyuma inaonekana kua Savanna, yenye miti michache na anga la mawingu.

Huu ni sanamu ya Dedan Kimathi iliyoko Nairobi. Sanamu hii ya shaba yenye urefu na mita ilikua katika jiji la Nairobi kwenye mkutano ya barabara ya kimathi na barabara ya mama ngina.

Huyu ni mwanamke ameketi chini kwenye blanketi akifanya piniki msituni au eneo lenye miti mingi. Anaonekana kuwa na umbwa mdogo karibu naye. Kuna kikapu cha pikiniki, labda vitu vingine vya piniki karibu naye.

Huyu ni punda milia akiwa katika mazingira ya asili labda kwenye savana au msitu mdogo. Punda milia huyu ana milia yake nyeusi na nyeupe inayovutia katikati ya vichaka na nyasi.

Hawa ni kundi la vijana wakionekana kama wanafuzi wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti Wanafurahia na wanainua mikono yao juu kuashiria ushindi au furaha huku baadhi yao wakiwa wameshika vyombo vya kumwagilia maji au ndoo.

Huyu ni kobe anayefahamika kama Leopard Tortoise ni mnyama anayetambaa na anaganda ngumu linalo mlinda mara nyingi hupatikana katika maeneo yenye nyasi na vichaka.

Huyu ni mwanamke ameketi chini ya mti mkubwa, akiwa ameiweka blanketi au kitambaa chepesi chini yake. Inaonekana kama anafanya shughuli fulani au anapumzika nje labda akisoma au akitumia simu. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye nyasi na miti mingi Kwa nyuma.

Hawa ni ndege wawili wa aina ya korongo wenye taji ya dhahabu wakisimama katikati ya nyasi. Wako katika eneo la wazi lenye nyasi ndefu na kwa umbali nyuma yao kuna majengo yanaonekana hafifu yanayoweza kuwa sehemu ya mji au makaazi.

Huyu ni kifaru, ambaye anaonekana akiwa ndani ya sanduku la mbao, labda akisafirishwa au kuhamishwa kama sehemu ya juhudi za uhifathi. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na sanduku hilo.

Hawa ni kundi la watu. Wanaonekana kama wachezaji wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni ndani ya ukumbi wenye viti. Wanaonekana wakifanya tamasha au onyesho la kitamaduni.

Huu ni Kituo cha Mikutano cha Kimataifa cha Kenyatta kilicho Nairobi. Jengo la ghorofa thelathini na mbili na ina ishara maarufu ya Nairobi na Kenya kwa jumla. Inajulikana kama kituo cha mkutano barani Afrika.

Huyi ni kifaru akiwa ameketi au amejilaza kwenye nyasi ndefu labda akipumzika au akila. Mandhari yanaonekana kuwa ya porini labda ya savannah na kifaru huyu anaonekana kuwa katika mazingira yake ya asili.

Hawa ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na shimo kubwa huku baadhi yao wakiwa wameingia ndani ya shimo hilo. Inaonekana kama shughuli fulani ya uchimbaji au uokoaji unaendelea.

Huu ni mradi wa ukarabati wa mfumo wa maji taka. Katikati kuna tingatinga aina ya JCB na wafanyakazi wawili ndani ya mtaro wakifanya kazi ya kurekebisha au kuweka umbi ya mabomba ya maji taka.

Huyu ni mtu akimlisha ndovu mdogo chupa ya maziwa, uwezekano mkubwa katika kituo cha yatima cha ndovu kama vile wildlife reserve . Ndovu huyu mdogo anaonekana amelala chini karibu na ndovu aliyelishwa. Watu wengi wanaonekana nyuma wakiangalia tukio hilo.

Hawa ni kundi la twiga katika mazingira ya Savana, chini ya anga la buluu, lenye mawingu machache. Twiga kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye nyasi ndefu, huku wengine wakiwa mbali zaidi. Mandhari inaonyesha wazi anga safi na mimea ya asili ya Savana.

Huu ni mto uliojaa uchafu na taka labda mto wa Nairobi, huku mto mmoja akionekana ndani ya maji machafu karibu na kingo zilizojaa takataka. Nyuma ya mto kuna majengo na makaazi yakiashiria eneo la mji au kitongoji.

Hizi ni sanamu zenye watu watatu, wamesimama juu ya msingi mkubwa wa mawe. Sanamu hizo, zinaonekana kuwa za wanaume. Na zinasimama wima. Labda zikiwasilisha mashujaa, au watu muhimu.

Hawa ni kundi la watu wakiwemo wanaume waliovalia sare zinazofanana na za zimamoto, au wafanyikazi wa usafi. Pamoja na raia wengine wakishughulika rundo kubwa la takataka au nguo zilizotupwa.

Huu ni mazingira yaliyojaa takataka na uchafu huku kukiwa na mtaro mdogo wa maji machafu katikati. Upande wa kulia wa mtaro, kuna miundo mikubwa ya takataka iliyotapakaa chini.

Huyu ni mwanamke akichota maji katika eneo la makaazi duni au mtaa wa mabanda. Nyuma ya mwanamke, kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi vinavyoashiria eneo la makaazi duni.

Huu ni rundo kubwa la takataka au uchafu, inaonekana kama jaa la taka au eneo lenye mkusanyiko mkubwa wa vitu vilivyotupwa. Inaonekana kuchukuliwa nje labda katika eneo la wazi wenye mazingira ya mlima au vilima vilivyoundwa na rundo hilo.

Huu ni mandhari ya kuvutia ya miti asili, vichaka na mimea mingine ikifanya iwe mahali pazuri kwa wapenzi wa asili na wapiga picha. Ni mahali bora kwa matembezi ya asili, kutazama ndege na ina maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya kupiga kambi.

Hawa ni watu watatu wakisukuma mkokoteni uliobeba mizigo mizito, labda magunia ya vifurushi barabarani au katika eneo la soko. Kuna majengo kando ya barabara na magari yameegeshwa kwa mbali.

Huyu ni ndovu mdogo anayeonekana kua na rangi nyekundu ya udongo, ana maskio makubwa na mkonga mrefu na anaonekana akitembea kwenye ardhi yenye vumbi au udongo labda katika mbuga ya wanyama.

Huyu ni simba labda elka au mwingine anayefanana, akiwa ndani ya uzio wa chuma, anaonekana amelala chini akitazama mbele kupitia mtundo wa uzio.

Huyu ni duma. Ni mnyama anayepatikana hasa barani Afrika na sehemu za Asia. Anajulikana kwa kuwa mnyama mwenye kasi zaidi duniani. Akiweza kukimbia kwa saa hadii kilomita mia moja. Duma ana mwili mwembamba na mrefu.

Hawa ni kundi la watu wanaonekana kama wachezaji. Wakiwa jukwaa au eneo la maonyesho. Wamejipanga katika umbo la duara, au nusu duara, na kila moja anaonekana kushikilia kitu kinachofanana na ala ya muziki.

Hawa ni kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa fulana za rangi chungwa au njano zinazong'aa, wakifanya shughuli nje katika eneo lenye wazi au shamba. Wanaonekana kushiriki katika mradi wa kuhifadhi mazingira au usafishaji.

Huu ni kundi la watu, wengi wao wakiwa vijana, na wanafunzi, wamesimama nje katika eneo lenye miti, mingi, nyuma yao. Baadhi yao, wanaonekana wamevaa barakoa, watu hao wamejipanga katika safu, na kuna mimea, au vichaka vidogo mbele yao.

Hawa ni simba wawili. Simba ndume na simba jike, wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu. Simba ndume ana manyoya meusi shingoni na wote wawili wanaonekana wakiwa karibu sana kana kwamba wanakusanya vichwa.

Huu ni ukuta wenye mchoro mkubwa wa uso wa mtu. Anaonekana kama grafiki au zana za ukuta. Mbele ya ukuta huwa kuna magari mawili yaliyoegeshwa moja likiwa rangi ya fedha na jingine likiwa giza.

Huyu ni mamba mkubwa amelala juu ya miamba na ardhi yenye vumbi, mamba hayo anaonekana kua karibu na kitu kinachoonekana kama ukuta au kusuizi cha saruji mbele yake.

Huu ni mandhari ya kijijini au mazingira ya makaazi duni yenye njia ya udongo katikati. Kando ya njia kuna mimea mingi inayostawi. Nyuma kuna majengo kadhaa inayoonekana kuwa ya kawaida au ya makaazi.

Hawa ni vifaru wakiwa katika mbuga yenye nyasi ndefu na daraja refu linaonekana nyuma yao. Eneo hili linafanana na hifadhi ya kitaifa, ambapo vifaru huishi na pia kuna miundombinu kama gari la reli inayopita karibu.

Huyu ni kima, anayejulikana pia kama kima buluu au kima mwenye koo nyeupe. Wengi wao wana rangi ya kijivu, lakini wana mkia mweusi , viungo vya miguu na mabega mweusi na mapaka ya kahawia, mgongoni au usoni.

Hawa ni watu watatu wanaonekana kua wanaume wakifanya kazi katika eneo la uchafu mwingi au chaa la takataka, wamevaa fulana za rangi ya kijani kibichi zinazongaa na kaptula au suruali ndefu.

Huu ni mfereji mrefu uliopasuliwa ardhini labda kwa ajili ya kuweka mabomba ya maji au maji taka. Ndani ya mfereji huu kuna wafanyikazi wawili au zaidi wakiwa wamevalia mavazi ya kazi na kofia ngumu. Wakifanya kazi kwenye mabomba kubwa yanayoonekana katikati ya mfereji.

Hii ni matatu uliopambwa vizuri yenye rangi ya machungwa . Watu wamesimama karibu na matatu hiyo baadhi yao wakiingia au wakisubiri kuingia. Kuna ishara ya biashara ndogo karibu na matatu na majengo yanaonekana nyuma.

Huu ni barabara kuu yenye magari machache. Kuna basi la rangi ya njano na nyekundu na lori jeupe. Barabarani kuna vizuizi vya zege na miti kando ya barabara.

Huu ni mandhari ya barabarani, yenye magari na majengo marefu. Katikati na kulia, kuna magari madogo meupe yenye mistari ya manjano. Yanaonekana kama matatu na mmoja wa abiria anaonekana akisimama karibu na gari moja.

Huu ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna kundi kubwa la watu wakitembea barabarani baadhi yao wakiwa wamekusanyika karibu na basi. Mabasi kadhaa yameegeshwa au yanasonga polepole barabarani yakionyesha shughuli za usafiri wa umma .

Huu ni mandhari ya barabarani labda katika jiji la Kenya. Kuna gari la abiria lenye rangi ya zambarau na nyeupe na watu wakiingia au kutoka. Karibu na gari kuna abiria mmoja mwenye begi la kusafirisha na la rangi ya waridi.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwezekana barabara kuu. Kuna magari mengi yanayosafiri barabarani, ikiwemo mabasi ya abiria yaliyopambwa kwa rangi na michoro mbalimbali, kama vile lenye maandishi favourite .Watu wanaenda kwa miguu, wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Huu ni makutano ya barabara yenye shughuli nyingi labda jijini. Kuna magari kadhaa yakiwemo SUV nyeupe, mabasi mawili na pikipiki. Maafisa wawili wa trafiki wakiwa wamevalia sare zao, wanadhibiti trafiki.

Huu ni barabara enye shuguli nyingi. Ikiwezekana katikati ya mji. Kuna mabasi kadhaa yaliyosimama kwenye msongamano wa magari. Na pikipiki yenye abiria mbele yake inasonga polepole. Watu wengi wantembea kando ya barabara na kuvuka barabara.

Hawa ni watu wakishuka au wakipanda basi la abiria ambalo linaonekana kuwa basi la kawaida la usafiri wa umma, huenda matatu. Watu kadhaa wako karibu na basi hilo baadhi wakitembea barabarani.

Huu ni nyuma ya matatu au basi ndogo la abiria, ambalo lina rangi ya bluu na nyeupe, na mistari ya jano. Watu wawili, wanaonekana wakisimama karibu na matatu. Mmoja amevaa shati la bluu na mwingine amevaa shati la giza. Nyuma ya matatu, kuna majengo marefu yanayoashiria eneo la mjini.

Huu ni mandhari ya mitaa yenye shughuli nyingi. Kuna basi kubwa linaloonekana kuwa matatu maarufu likiwa limeegeshwa au likisonga polepole katikati ya umati wa watu.

Kuna treni yenye mabehewa kadhaa yenye rangi nyeupe na mistari ya rangi ya waridi au nyekundu chini. Treni inaonekana kupitia uzio wa waya wa chuma ambao unaonekana mbele ya treni. Nyuma ya treni kuna miti na mimea mingine ikionyesha mazingira ya nje.

Huu ni barabara yenye magari na mabasi yaliyosimama au yakitembea polepole. Kuna miti na vichaka kando ya barabara na pia kuna alama ya barabarani inayoonyesha kivuko cha watembea kwa miguu.

Huu ni gari ya matatu ya usafiri ya umma lenye rangi nyekundu na sanaa ya kipekee likiwa limegeshwa barabarani. Nyuma ya matatu kuna picha kubwa ya kichwa cha simba na namba ya usajili. Upande wa matatu kuna mchoro na vibandiko mbalimbali.

Hapa ni mandhari ya barabara yenye majengo na magari yalio egeshwa kuna bango la maandishi Kericho, Kisumu, Kakamega. Bango hilo linaonyesha majina mjini.

Huu ni mandhari ya barabara yenye watu na mabasi. Katikati, kuna bango kubwa lenye namba arobaini na sita kwa rangi nyekundu na chini yake kuna hamsini kwenye pango hilo pia kuna orodha ya maeneo yaliyoandikwa.

Huu ni basi la abiria au matatu basi hilo lina rangi ya blue na nyeupe na lina onekana likiwa limeegeshwa barabarani kuna watu wanaotembea karibu na basi hilo na Majengo yanaonekana nyuma.

Huu ni barabara wenye shughuli nyingi ikiwa na magari mengi kama vile mabasi na magari madogo pamoja na watu wanaotembea. Inaonekana kama ni eneo la jiji lenye majengo marefu kando ya barabara.

Huu ni mandari ya barabara yenye majengo marefu na magari Kuna basi kubwa yenye maneno' taliaban ' yaliyoandikwa ubafuni na pia kuna gari ingine ndogo la abiria. Watu wanaonekana wakitembea karibu na magari hayo.

Huu ni basi la rangi ya kahawia likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu wamesimama karibu na basi, wengine wakiwa wamepanda au kushuka na wengine wakisubiri.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na basi la rangi nya bluu na kijani likiwa limeegeshwa upande mmoja. Watu kadhaa, wanaonekana wakitembea kwenye njia ya miguu karibu na basi hilo.

Huu ni matatu likiwa limeengeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Labda jijini. Kuna watu wanaonekana wakitembea, karibu na matatu. Na mmoja wao, anaonekana ameshikilia bango.

Hili ni basi la rangi ya zambarau lililojaa abiria likiwa limesimama barabarani. Watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo wengine wakiwa wamevalia sare zinazofanana na za abiria au wafanyikazi wa usafiri. Pia kuna pikipiki iliyosimama karibu na basi upande wa kulia.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na mabasi mawili, yaliosimama katikati ya majengo, marefu. Mbele, kuna mtu amevalia fulana ya zambarau, na kofia akishika bango lenye maneno, embasava, utawala .

Huu ni mandhari ya barabara, yenye magari na majengo marefu. Kushoto kuna basi kubwa jekundu, lenye maandishi Embassava Sacco, na namba ya usajili inaonekana. Mbele ya basi hilo, kuna matatu mbili nyeupe, moja ikiwa na nambari ya usajili pia. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya magari.

Hili ni Mia ndani au njia ya ardhi lenye magari iliyosimama karibu nayo. Magari yanaonekana ni pamoja na gari jeupe lenye mistari ya Manjano na kistari ya kijani gari jeusi na sehemu ya gari jekundu.

Huu ni barabara yenye msongamano wa magari ikiwa na magari mbali mbali kama vile calories, mabasi na magari madogo pia kuna watu wanaotembea kando ya barabara. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo na miti.

Huu ni barabara kuu yenye magari yanayopita. Upande wa kushoto kuna basi la buluu likiwa limeegeshwa au likitembea polepole kando ya barabara. Upande wa kulia kuna magari mengine yakitembea kwenye njia tofauti za barabara kuu.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi labda katika eneo la mjini kuna magari mengi yaliyosimama au yakitembea polepole barabarani kuashiria msongamano wa magari, watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara au wakivuka.

Huu ni basi la abiria la rangi ya blue , likiwa limeegeshwa barabarani. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo, na wengine wanaonekana kuingia au kutoka kwenye basi. Nyuma ya basi kuna miti na majengo, na inaonekana kua mchana.

Huu ni barabara yenye magari kadhaa. Kuna magari yaliyosimama kwenye taa nyekundu za trafiki huku magari mengine yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Malori yakuchanganyikia saruji yanaonekana kwa umbali.

Hawa ni watu wawili wakitembea chini kwenye bonde refu nyembamba au korongo lenye miunoko mirefu ya udongo du mawe sote mbili. Wanaonekana wakitembea kuonye njia iliyonyooka katikati ya Miuniko hiyo.

Huu ni mfereji mrefu uliopasuliwa ardhini. Labda kwa ajili ya mradi wa maji au miundombinu mingine. Ndani ya mfereji kuna maji na mabomba mawili meupe yaliyolala chini. Nyuma ya mfereji kuna ardhi iliyochimbwa na kuwekwa kando.

Huu ni eneo la ardhi ambalo linaonekana kuwa limechimbwa au kusumbuliwa. Kuna ishara ya udongo wenye matope na vitu vinavyofanana na mizizi au matawi yaliokatika. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje na yasiyo na mimea mingi inayoonekana.

Hizi ni mapomba enye ukuta mara ndufu na pati yanayotumika kwa mfumo wa maji taka na mfereji ya maji. Zimetengenezwa kwa high density polythene nyenzo inajulikana kwa imara wake na upinzani dhidi ya kutu, kemikali na halijoto kali.

Huu ni mlango wa duka au biashara unaonekana kuwa na vifaa vya kuuza maji yaliyosafishwa. Juu ya mlango, kuna picha ya vyakula mbalimbali zikionyesha kuwa mahali hapa huenda pia wanauza chakula.

Huu ni eneo lenye shughuli nyingi mijini pengine katika soko au barabara yenye watu wengi. Kuna lori lililobeba mizigo mikubwa na watu kadhaa wako juu ya Lori wakishughulikia mizigo hiyo. Karibu na lori kuna gari ndogo jeupe.

Hili ni tenki la maji lililoinuka angani, likiwa limekwa juu ya muundo fulani labda jengo au nguzo maalum. Tenki hilo, linaonekana kuwa la chuma na lina ngazi upande mmoja kwa ajili ya kufikia au matengenezo.

Huu ni eneo la ujenzi wa reli ambapo kuna mashine nzito, na wafanyi kazi wakifanya kazi kwenye njia ya treli. Inaonekana kama kuna pomba kubwa au kifaa kingine kizito kinacho shughulikiwa karibu na reli na wafanye kazi wamevaa nguo za usalama.

Huu ni mfuniko wa Tanki la maji lenye rangi nyeusi. Jina la chapa Vectus linaonekana wazi juu yake. Tanki hili linaonekana kuwa limewekwa ndani ya chumba labda chumba cha kuhifadhi au eneo la ndani.

Huu ni mitambo ya viwanda ikitoa moshi mingi angani kuashiria uchafu wa hewa kutoka kwa shughuli za viwanda. Anga ina mawingu mingi meupe kuashiria hali ya hewa.

Huu ni safu ya mabomba ya maji, yakimwaga maji .Mabomba yamefungwa kwenye ukuta, inaonekana kuwa wa zamani au wenye ukungu, na maji yanatiririka chini yakionyesha mwendo wa maji. Kuna bomba kadhaa yaliyoonekana, na maji yanatiririka kutoka kwao.

Hii ni rundu la mabomba ya pvc, ambayo hutumiwa kwa kawaida katika mfumo wa mabomba na mifereji ya maji au unyenyevu zingine.